Duka liko kando ya barabara. Mbele ya duka kuna mnunuaji moja ambaye amefika kupata usaidizi. Dukani kunauzwa bidhaa tofauti tofauti. Mbele ya duka kumewekwa kifaa cha kukalia wateja wakisubiri kupata huduma mbalimbali.

Shughuli za kutuma na kupokea fedha zimenoga katika sehemu hii. Wananchi wamepiga foleni wakipata huduma mbalimbali za kupokea na kutuma fedha kwa simu yaani Mpesa.

Mikungu ya ndizi ambayo imeiva imewekwa juu ya gunia kwa minajili ya kuuzwa. Vilevile kuna vifaa vya kubebea mayai ambavyo vimewekwa juu ya gunia ya rangi ya kijani kibichi.

Magari madogo yameegeshwa ndani ya sehemu hii, katika mazingira ambayo yamewekewa ua. Kwa umbali kunaonekana hema ambazo zimewekwa katika boma moja. Hio ni ishara kuwa kuna sherehe inayoendelea humo ndani.

Shughuli za biashara zimenoga katika sehemu hii ya soko. Ndani ya kibanda hiki kuna viatu vya kila aina ambavyo vimewekwa ndiposa wateja waweze kuchagua. Pembeni kuna muuzaji ambaye ameanika nguo za aina tofauti akitegea wateja.

Hili ni tangazo la mojawapo ya kampuni za bima ya Madison . Kwenye tangazo hili kuna mwanadada ambaye anatembea na amefungwa mkononi kutokana na ajali ambayo alipata.

Magari yameegeshwa kando ya barabara. Vilevile nyuma ya barabara hii kuna majumba mbalimbali pamoja na mataa za kumulika au kuleta mwangaza kwenye barabara hii.

Hii ni sarafu ya noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Kwenye noti hii kuna mchoro wa aliyekua rais wa kwanza wa taifa la Kenya hayati Mzee Jomo Kenyatta pamoja na mchoro wa jengo la kitaifa la KICC.

Hii ni simu ya mkono. Kwenye simu hii kuna mfumo wa kidijitali wa kutuma na kupokea pesa yaani M-Pesa. Anapoketi mwenye anashika simu hii, chini yake kuna gari ambalo limeegeshwa kando ya barabara.

Hili ni tangazo la kampuni ya bima ya Imana ,kampuni inapeana bima kinga dhidhi ya ajali ya pikipiki barabarani ,na pia katika tangazo hili kuna bei tofauti tofauti ya jinsi ya kupata bima kutoka kwao .

Kazi ya kupakia mashehena za vitunguu zinaendelea hapa. Shehena hizi zinawekwa ndani ya lori hili la rangi ya kijani kibichi. Mwanamke huyu amesimama akiangalia jinsi mashehena hizo zinapakiwa.

Hizi ni sarafu za shilingi ishirini na shilingi kumi za Kenya. Sarafu hizi zinatumika kupata huduma tofauti tofauti kwa kuwa wananchi wanazitumia katika njia mbadala ya kupata huduma au kununua bidhaa. Vile vile kwenye sarafu ya shilingi ishirini, kuna mchoro wa aliyekuwa rais wa pili wa taifa ya Kenya mzee Moi.

Hili ni duka ambalo liko kando ya barabara, ndani ya duka hili kuna jokofu linalotumika kuhifadhi vinywaji tofauti tofauti pamoja na matunda na mboga, mbalimbali. Mbele ya duka hili kuna mikebe kuna ndoo na kibuyu. Vilevile, duka hili ni la huduma za kifedha ya M-Pesa.

Mwanadada huyu anaonekana akimkabidhi mwanaume ufunguo wa gari. Nyuma yao kuna gari la rangi ya chungwa, ambalo limepakiwa, limeegeshwa nyuma yao.

Hizi ni sarafu za noti ya Kenya, kuna elfu moja, kuna mia tano, shilingi mia moja na noti ya shilingi hamsini pesa hizi zote zinajumuisha elfu moja mia sita na hamsini za Kenya.

Wanaume wawili, pamoja na mwanamke mmoja, wanaangalia ishara fulani kutoka. Wanaonyeshwa kwenye rununu au simu ya huyu mmoja wao. Kando yao kuna magari ambayo yameegeshwa tofautitofauti.

Hapa ni sokoni, sokoni humu kuna uzwa, bidhaa, na nguo mbalimbali. Kuna soksi ambazo zimewekwa ndani ya kifaa kilichoshonwa na waya pamoja na chuma, vile vile kuna nguo kwa upande wa ndani zilizo ning'inizwa kwa kutumia vining'inizio.

Magari kila aina yameegeshwa katika uwanja wa maonyesho wa magari ambayo yanauzwa, uwanjani humu kuna magari madogo kwa makubwa.

Hili ni duka la kuuza mayai , mayai yamepangwa kwenye chano za rangi tofauti tofauti, kuna chano za mayai ambazo zimewekwa juu ya rafu na zingine zimewekwa sakafuni.

Hii ni mojawapo ya huduma za kifedha zinazotumika katika harakati pilkapilka zetu za utenda kazi wa kila siku yaani M-Pesa. Hapa inaonyesha kiwango cha pesa ambacho mteja huyu anacho na kuonyesha aliyemtumia pesa hapo awali.

Hili ni soko la nguo, ndani ya soko hili kuna watu wengi ambao wanaangalia na kukagua nguo waanazozinunua. Wateja pamoja na wauzaji wanaongeleshana ndani ya soko hili. Nguo zimepangwa kutoka sehemu ya kwanza hadi sehemu ya chini ndani ya soko.

Hizi ni samaki ambazo zimekaangwa kwa mafuta. Samaki zinauzwa na mama mmoja ambaye ameketi mbele ya kifaa hiki alichoweka samaki zenyewe. Juu ya meza hii kuna sinia na kuna watu ambao wameketi kando ya mama huyu.

Hili ni tangazao la kampuni ya bima inayoitwa AAR Insurance. Kampuni hii ya AAR Insurance inatoa tangazo kuhusu kupiga simu na kupokea dawa zako bila kwenda dukani kwa kutumia huduma za Mydawa.

Vijana hawa wawili wananunua bidhaa kutoka kwa duka. Mhudumu anawahudumia huku mwingine akigojea mwenzake amaliziwe ndiposa naye pia aweze kuhudumiwa.

Hili ni duka la kuuza maagari aina ya Mercedes. Magari haya yameegeshwa mbele ya duka hili. Kuna magari sita ambayo yameekwa ndani ya duka hili.

Huu ni ukumbi wa maonyesho ya magari. Humu ndani kuna magari matatu ambayo yameegeshwa yakingojea wateja ambao wanakuja kuangalia na kununua magari yenyewe. Kuna gari jeupe, jekundu na jeusi huko pembeni.

Hizi ni noti za shilingi elfu moja ya Kenya za kitambo. Noti hizi zimechorwa picha ya rais wa kwanza ya taifa la Kenya hayati Mzee Jomo Kenyatta. Anayeshikilia noti hizi amevalia saa kwenye mkono wake wa kushoto.

Hizi ni nakshi za urembo. Kuna bangili ambazo zimetengenezwa kwa kutumia shanga. Kuna teo pia zenye zimeundwa kwa kutumia shanga yenyewe.

Hapa kuna bidhaa tofauti tofauti zinazotumika katika upishi. Kuna limau, kuna tango, kuna pilipili, kuna karoti, viazi vitamu pamoja na nyanya na vitunguu maji.

Hili ni lori la kubeba magari, lori hili limebeba magari matatu ambayo yanastahili kufikishiwa wateja, ama yanapelekwa katika ukumbi mwingine ambao magari yanauziwa uko. Kando ya lori hili kuna wanaume watatu wanaoshuhudia yanayofanyika.

Watu wako sokoni, Kuna wale ambao wanauza walioketi chini, alafu wanunuzi ndio hao wanaotembea na wale ambao wamesimama wakikagua bidhaa zinazouzwa sokoni. Bidhaa zinazouzwa ni kama nyanya, vitunguu, machungwa, maembe, mboga na kadhalika.

Hili ni duka. Ndani ya duka kuna vinywaji ambavyo vinauzwa, kuna keki, peremende. Mbele ya duka kuna mikembe ya kubeba soda na kuna chupa za maji ambazo zimepangwa mbele, kando na hiyo mikembe ya kubeba soda.

Hapa kuna michongo ya mbao ya wanyama ambayo inauzwa. Vile vile kuna vifaa vya thamani ambazo zimechongwa na kuuzwa kuwekwa hapa ndiposa wateja waweze kununua.

Hii ni noti ya shilingi mia tano iliyo na mchoro wa rais wa kwanza wa Kenya mzee Jomo Kenyatta. Noti hii imetumika sana kabla ya kubadilishwa na noti nyingine mpya ya shilingi mia tano inayotumika sai.

Huu ni uwanja ambao unaotumika kuuza magari ambayo yamesafirishwa kutoka nchi ya ng'ambo. Kando ya uwanja huu, kuna majumba mbalimbali. Kuna maghorofa upande wa mbele kabisa na kuna ghorofa nyingine upande wa kushoto wa uwanja huu. Vilevile kuna bango.

Hili ni tangazo kuhusu bima ya afya. Kwenye tangazo hili, kuna daktari ambaye anabonyeza tarakilishi. Vilevile, kuna nambari ambazo zimewekwa kwenye tangazo hili ndiposa wateja waweze kupiga simu katika nambari hizo.

Hiki ni cheti ambacho kinadhihirisha kwamba mwananchi analipa ushuru. Cheti hiki kimebeba majina na maneno yote ambayo mwananchi anayelipa ushuru anafaa kuwa anajua.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali limefunguliwa. Mbele ya duka kuna jokofu, jokofu ambalo linatumika kuweka vinywaji aina mbalimbali. Kando ya jokofu kuna viazi na nyanya ambazo zinauziwa wateja.

Hii ni mikufu na bangili ambazo zimeundwa kwa kutumia shanga na kamba. Shanga zenyewe ni za rangi tofauti tofauti ili kurembesha bangili hizi.

Hili ni tangazo lililofanywa na kampuni ya bima ya Mayfair Insurance. Kampuni hii ya bima inapeana suluhisho dhidi ya ajali zinazotokea, zinazotokea wakati mtu anaweza kuwa akiendesha gari ama baiskeli ama pikipiki.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Kwenye noti hii kuna mchoro wa jumba la KICC. Kando ya mchoro huo kuna mchoro mwingine wa hayati Mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa taifa la Kenya.

Hii ni sarafu ya noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Noti hii ni kati ya zile noti mpya ambazo zilizinduliwa baada ya noti zile za kitambo kutupiliwa mbali na rais aliyestaafu mzee Uhuru Kenyatta.

Hili ni soko. Kwenye soko hili kuna wauzaji tofauti tofauti ambao wamekuja na bidhaa mbalimbali kuuza. Katikati ya soko hili kuna kidimbwi cha maji, ambayo yamekusanyika kutokana na mvua. Wauzaji wanauza bidhaa tofauti tofauti kama vile, machungwa, ndizi, mboga, mahindi.

Hili ni duka la maziwa, kuna watu watatu ndani ya duka, pembeni mwao humo ndani kuna jokofu la kuweka maziwa, mlangoni kuna viatu, kando ya mlango kuna vibuyu, besheni pamoja na ndoo.

Haya ni magurudumu mapya ya magari. Magurudumu haya inavyo onekana, yameshatengenezwa yakingojea kusafirishwa, kwa wateja mbalimbali wanaozi, yahitaji.

Haya ni maduka mawili, duka la kwanza ni la huduma za kifedha ya simu ijulikanayo kama mpesa. Duka la pili ambalo limefunguliwa ni la kuuza vyakula kwa kuwa kuna vibanzi ambavyo vimeshakaangwa hapo mbele.

Mama huyu anauza bidhaa mbalimbali sokoni, bidhaa zenyewe ni kama; nyanya, vitunguu, viazi, pilipili hoho, dania na aina nyinginezo za bidhaa, mbele yake kidogo upande ule wa barabara, kuna wateja wawili ambao wanaulizia bei ya bidhaa.

Hiki ni chumba cha kuonyesha magari. Ndani ya chumba hiki, kuna magari ya kila aina ambayo yameegeshwa yakingojea wateja kuja kuyaangalia na hatimaye kununua magari yenyewe.

Hii ni ofisi ya kupeana huduma wa kifedha ya aina ya Forex. Ofisi hii inawasaidia watu walioko katika nchi za mbali mbali kuweza kufanya ubadilishaji wa fedha kutoka kwa sarafu ya nchi moja hadi kwa sarafu ya nchi nyingine.

Hizi ni sarafu za noti ya shilingi mia moja ya kitambo, iliyo na picha ya hayati Mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wataifa ya Kenya, kabla ya kubadilishwa na noti mpya zilizozinduliwa hivi karibuni.

Hili ni gari dogo ambalo limeegeshwa kando ya nyumba ambazo ziko kando yake. Mbele ya gari hili kuna lango kuu na gari lenyewe limewekwa kwenye kokoto au limeegeshwa kwenye kokoto.

Hili ni tangazo ya kampuni ya bima ya CIC. Kwenye tangazo hili kuna baba na watoto wake wawili ambao wanakula chakula. Nyuma yao kuna mama ya watoto hawa, vilevile kuna glasi ya sharubati mbele ya watoto hawa iliyoko juu ya meza.

Hili ni tangazo la bima kutoka kwa kampuni moja ya bima inayoitwa Coverbora Medical Insurance. Kampuni hii inasuluhisha matatizo yoyote wanayoyapitia wagonjwa hospitalini na kuwalipia pesa ambazo wanahitaji kulipa hospitalini humu.

Hapa ni sokoni. Sokoni humu kunauzwa nyanya, limau, mparachichi, ndizi, machungwa, maembe, vitunguu, papai, pilipili na viazi. Kuna wauzaji ambao wameketi wakiongea na wateja sokoni humu.

Hapa ni barabarani. Kando ya duka hili kuna duka. Duka hili linauza bidhaa tofauti tofauti ambazo zimepangwa kwenye rafu zilizo huko ndani. Vilevile, duka hili ni la huduma ya kifedha ya simu ya MPESA.

Huu ni ukumbi wa maonyesho ya magari. Ndani ya ukumbi huu, kuna magari kadha wa kadha. Kuna gari aina la Nissan, ambalo limewekwa limeegeshwa mbele. Nyuma yake kuna magari mengine madogo, ambayo pia yamewekwa yakingojea wanunuaji.

Huu ni ukumbi wa maonyeshano ya magari. Ndani ya ukumbi huu, kuna magari tofauti tofauti, madogo kwa makubwa ambayo yanauzwa humu ndani.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Hii ni Moja kati ya sarafu ambazo zinatumika katika sekta ya fedha njini kenya .Noti hii ina thamana kubwa na wengi wanaitumia ama kuiona kama noti ambayo ina uzito mkubwa zaidi kuliko zingine.

Mama huyu ako katika biashara ya kuuza,l.Vifaa vya kuvaliwa kama vile ushanga ,vipuli na kadhalika, ana pia mikoba ambayo ametengeneza kwa kutumia mikono yake na pia ana teo ambazo anauza.